Mvua imenyesha kweli kweli, na barabara imezibwa. Kila gari inapita hapa, na hata pikipiki ambayo imebeba mama mwenye amejifunika na kikoi ya watu wamasai.

Mvua imenyesha kwenye soko hii, kila mti anatembea afike nyumbani mapema. Kuna gari zenye ziko hapo kando pamoja na pikipiki zenye zimebeba watu, wengine wanapita kando.

Daktari huyu anafanya kazi tofauti tofauti, ameandika kwenye nguo nyeupe kwa kutumia kalamu nyekundu, kile ambacho anafanya, kama dawa ya mapenzi, nguvu za kiume, kufunga mke au mume dhidi na nambari yake ya simu.

Hapa ni shuleni. Watu hawa wawili wamekuja kuona jinsi wanavyorekebisha usafi yao na watakavyo pata maugonjwa yenye inaletwa na uchafu. Wameandika hapo osha mikono.

Daktari huyo kijana mwenye amebeba kalamu mkononi na ana saa nyeusi, anamuelezea mgonjwa wake jinsi ugonjwa inampeleka. Nyuma yake kuna watu ambao wanafanya kazi hapo.

Nyanya huyu mwenye ako na elimu kuhusu venye mtu anaweza zaa, anasaidia mama mwenye ni mjamzito. Wengine wameketi chini na ni watatu. Nyuma yao kuna shamba.

Wamama hawa wawili wamekuja kuchota maji ambayo imetengezwa vizuri sana kwenye mfereji. Nyuma yao kuna mimea ya mahindi yenye imemea.

Msichana huyo mwenye amesimama mbele anatabasamu sana na kufunika kichwa yake na kitambaa nyekundu, anawaeleza wenzake jinsi watakavyo tumia kifaa ambacho amekibeba, wakati wa hedhi.

Daktari hawa wawili mmoja ni msichana na mwingine ni kijana wameeka barakoa mdomoni na wote wamevaa miwani machoni, wanamtibu mgonjwa huyo ambaye amelala.

Daktari huyo anaangalia mdomo wa mgonjwa wake na kifaa hicho ambayo amebeba mkononi. Ameweka mapambo nyeupe kwenye maskio na kuvaa miwani machoni.

Mkulima huyu amekuja shambani kueka dawa kwa mimea ambazo alipanda, ili apate mazao mazuri zikikuwa tayari. Hapo kando kuna nyumba ambazo zimejengwa na pia ni kubwa.

Mvua imenyesha kabisa na mto imejaa hadi kwenye barabara yenye watu wanafuata. Watu hawa wawili wako majini, mmoja anamsukuma mtu wa pikipiki huyo.

Madaktari hapa ni wawili. Wanamhudumia mtoto mdogo mno mwenye amewekwa kwenye kitanda. Hapo kando kuna mashini , ambayo inaonyesha kile ambacho wanapaswa kufanya.

Kwenye meza hili yenye wameeka kitambaa ya samawati, kuna bidhaa mingi. Tatu ni dawa zenye ziko kwa chupa zao. Moja ni sindano ambayo wameandika kipimo na ingine ni barakoa.

Dawa, huyu daktari amebeba kwenye mkono na haijatumika na kufunguliwa hata kidogo. Pia, ako na sindano, yenye atatumia kuchota, ndio aweze kudunga kile ambacho anataka.

Mama huyu mwenye amefunga kitambaa na kuvaa nguo manjano ananawa mkono zake na maji ambayo iko kwa paipu. Kando yake kuna mchanga na nyasi.

Madaktari hawa ni wawili. Moja ameketi na anatuonyesha mkono yake kama amefurahi. Mwingine anatibu mgonjwa na anamwangalia mdomoni. Hapo nyuma kuna taa yenye inawaka.

Wamama hawa ni watatu. Wote wameketi chini, wanapiga hesabu zao jinsi watakavyotengeneza dawa hiyo ya kienyeji, yenye mmoja wao amebeba. Zingine pia zimewekwa kwa sinia hapo chini.

Watoto hao wawili wana nawa, mmoja ni mschana na mwingine ni kijana, mwenye ni mdogo. Wanatumia ndoo yenye ni, nyekundu. Hapo nyuma yao ni hospitali.

Mgonjwa huyu ameekwa kwenye kitanda na ameambiwa apanue mdomo kubwa sana. Wanamulika kile ambacho kinamsumbua na daktari anafahamu hicho ugonjwa.

Daktari huyu msichana mwenye amevaa vazi lake rasmi ya kazi anamfunika mgonjwa kwa kutumia nguo nyeupe yenye imeandikwa jina ya hospitali. Hapo kando kuna kiti yenye atakalia.

Daktari huyu ameketi chini na kuna mwenye pia ako nyuma yake, viatu zake zinaonekana. Dawa ziko mezani na anazihesabu akiziweka kwenye karatasi.

Watu hawa ni wengi na wamekuja kuona nyumba ambayo imeporomoka. Imeleta ajali kubwa sana. Wamepanda huko juu na wamevaa nguo yenye ni za rangi tofauti. Pia kuna wasaidizi wenye wamekuja.

Daktari huyo anaendeleza kazi yake hospitalini. Amevaa vazi nyeupe na miwani machoni. Amefunika barakoa kwenye mdomo na pua. Anatibu mgonjwa mwenye anaangalia juu.

Mkulima huyu amebeba dawa meli za kutumia kuwawekea wanyama wake. Amevaa nguo nyeupe nje na nyeusi ndani. Anazitazama.

Wanafunzi hawa watatu wamekuja kuchota maji kwenye tenki iliyowekwa juu ya mbao. Wamebeba chupa na wamevaa sare rasmi ya shule. Hapo kando kuna mwalimu.

Mkulima huyu amevaa vazi lake la kazi na amebeba dawa ya mimea kwenye mgongo wake. Anazimwagia kwenye laini zote zisishikwe na maugonjwa tofauti.

Nyumba zimeharibika hapa kwa sababu ya mvua ambayo imenyesha kabisa. Maji inapita kwa wingi. Wametengeneza nyumba zenye ni ghorofa hapo kando na kuna mama ambaye amefua.

Watu hawa ni wengi na wamekuja kuona mgonjwa wao hospitalini, mwenye amejisaidia na kuzaa mtoto mwenye ni mchanga mwenye amebeba kwa mkono. Wanamuelezea vitu tofauti tofauti na hapo nyuma kuna askari polisi.

Daktari huyu mwenye amesimama ni mbaba anamwekelea mtoto mdogo dawa mdomoni. Mamake mwenye ametengeneza nywele na kuvaa barakoa. Anamtazama kwa makini.

Kwenye mkutano hii, wametengeneza hema, yenye ni rangi nyeupe na watu wamejaa. Wamekuja kufunzwa kuhusu afya zao. Madaktari hao wamevaa mavazi yao kamili ya kazi.

Daktari huyu mwenye ni mrembo, mwenye amechana nywele yake ikienda nyuma na ameeka kifaa ambacho anatumia kupima venye mtoto anapumua kwenye shingo yake. Anacheza na mgonjwa huyo kwa furaha.

Daktari huyo mmama, ameinama akidunga mbaba huyo sindano. Kwenye mkono, amebeba pamba nyeupe, na nyuma yao kuna vitu ambazo zimeandikwa ukutani.

Daktari huyu ameketi na ako hospitalini. Amefunga mdomo yake pamoja na pua na barakoa nyeupe. Kichwa yake haijamea nywele sana. Kwenye meza kuna dawa tofauti tofauti.

Hapa ni hospitalini na kuna vifaa tofauti za kutibu wagonjwa kwenye hilo kabati. Wametengeneza pia kitanda yenye inawezaekwa kwa njia tofauti, juu ya paa kuna taa ambazo zinawaka.

Kijana huyu mdogo analia sana na makamasi inamtokea kwenye pua na amefungua mdomo akidungwa sindano na daktari mmoja mwenye amevaa glovu na mwingine amemshika nyuma ndio asiweze kukimbia.

Mtu huyu anauza dawa mingi za kienyeji, amezieka kwenye chupa na kuzifunika vizuri na mtu anakuja kuzinunua akitafuta yenye itamsaidia kutoa ugonjwa yenye akonayo.

Daktari huyu ameweka barakoa nyeupe kwenye pua na mdomo wake ili asiweze kuskia harufu ya mgonjwa huyo yenye inatoka kwenye meno. Anaangalia.

Daktari huyo amekaa chini na amevaa nguo yenye ni nyeupe. Anapima vile vitu ambavyo ako nayo, hospitalini, ili ajue ni ugonjwa gani mgonjwa huyo ako naye.

Msichana huyo anawafunza wanafunzi jinsi ya kutumia kifaa cha hedhi kwa kuweka kwenye suruali. Wamechora kwenye ukuta na nyuma yake kuna mmama ambaye amebeba maji na anatabasamu .

Daktari huyu mwenye ni mweupe, na amevaa miwani machoni na barakoa mdomoni, anamtibu mgonjwa ambaye amelazwa akiangalia juu. Nyuma yao, kuna wagonjwa wengine na kitanda.

Daktari huyo anashughulikia mtoto mdogo, mwenye ndio amezaliwa na amefunikwa na kitambaa. Anamwekea dawa mdomoni, mamake akimtazama kwa makini zaidi.

Kuna mafuriko ya maji hapa, watu ni wengi sana wakitaka wapite ndio waende wanako enda. Kuna kijana mmoja mbele ya darasa mwenye akona kondoo tatu. Anashangaa jinsi atakavyo zipeleka nyumbani.

Watu hawa wanacheza kwenye maji. Wamevaa nguo yenye ni tofauti tofauti. Kando yao kuna nyumba ambazo zimejengwa na hata mimea kama ndizi zimepandwa.

Dawa hili limewekwa kwenye chupa nyeupe na inaitwa She Need. Inasaidia kupea mtu nguvu, kutengeneza ngozi na nywele na pia kucha, kuongeza damu.

Watu hawa ni wanne kwa jumla. Watatu wameeka barakoa mdomoni, Kuna duka hapo kando lenye wameandika Agent pia kuna msitu.

Daktari huyu mumama mwenye ni mweupe anamweleza mgonjwa wake mwenye amekaa na kueka kitambaa yenye ni nyeusi kichwani jinsi atakavyotumia dawa hizo zenye ziko kwa meza.

Moshi inatoka kwenye chungu hiki yenye iko mbele. Nyuma yake kuna zingine ambazo wametumia kuweka dawa ambazo hutumiwa kutibu watu na kutoa magonjwa mbalimbali.

Kuna ajali ambayo imefanyika na moto imetokea. Watu wamekuja hapa kwa wingi, nyuma yao kuna barabara na nyasi yenye imemea. Pikipiki moja pia imesimamishwa.

Dawa hizi ni nyingi na zina rangi nyekundu. Moja imewekwa kwenye kifuniko yenye iko juu ya meza na zingine zimemwagwa na kuna yenye imebaki kwenye chupa hicho.

Hapa ni kwa mganga, anatengeneza dawa za matibabu kwa kutumia mti za shamba. Huwa zinasaidia watu kwa mfano kama unaumwa na tumbo.

Daktari huyo anasaidia mgonjwa kwa kuangalia masikio yake na kutoa uchafu na kuweka kwenye kikombe hicho cha mabati. Kuna wengine wenye wako nyuma yake wakitazama.

Madaktari hawa wanafanya kazi pamoja. Wamefunika vichwa yao na wamevaa nguo rasmi. Wameeka pia barakoa kufunika mdomo na pua. Hapo kando kuna kompyuta nyeupe.

Dawa hizi ni tofauti, kuna zingine tatu nyekundu na zingine nyeusi. Zimewekwa mezani yenye ni nyeupe. Kuna kile ambacho wamemwaga kwenye ile chupa yenye ni nyekundu.

Daktari huyo msichana amebeba barakoa kwenye karatasi mkononi na ingine ametumia kufunika pua na mdomo wake. Hapo nyuma kuna watu ambayo wanapita, ako na mkoba mbeleni mwake.

Madaktari hawa wawili wako hospitalini pamoja na mgonjwa mwenye amelalishwa akiangalia juu. Wote wamefunika macho, nywele ili wasipatwe na magonjwa ya hao watu.

Kuna mvua ambayo imenyesha apa sana, na watu wanashindwa kupita .Kuna mtu wa pikipiki mwenye anaiendesha kwenye hii maji ambayo imejaa sana. Nyuma yao kuna gari na ata mtu mwenye amesimama.

Mvua imenyesha sana, na imeharibu mchanga na daraja hili. Watu wamekuja kwa wingi, ili kuona, miti mingi zimeanguka. Wamevaa nguo zenye rangi tofauti.

Daktari huyo mmama anadunga mzee sindano na anaskia uchungu sana kwa sababu amefunika macho. Ameeka barakoa mdomoni na amenyoa kipara. Kando yao, kuna wamama ambayo wamepanga foleni.

Daktari huyu anaangalia maskio ya mgonjwa wake, mwenye hajasonga na ni mweupe. Anatabasamu. Nyuma yao kuna wenye wameketi wenye wanangoja kuhudumiwa na madaktari hao.

Wanauza dawa za vienyeji hapa na wametandika kitambaa zenye zimeewekwa. Zimetolewa kwenye miti za shamba na husaidia kurekebisha magonjwa.

Daktari huyu akona dawa mingi sana, amezieka zote mezani kwenye chupa ndogo na kubwa. Kikombe kimoja pia iko. Kitabu iko kwenye kiti.

Madaktari hawa ni watano. Wote wamevaa nguo yenye inafanana. Wameeka barakoa ili kufunika mdomo na pua. Mama huyo anaangalia pande ule na kuna mwingine mwenye ako na mtoto mdogo.

Kuna mzungu ambaye amefunga kamba kiunoni na kuvaa nguo. Kando yake amemshika mama. Wote wanatabasamu. Nyuma yao kuna gari.

Wanakijiji hawa wameshtuka kuona nyumba hilo la ghorofa kuanguka. Wamekuja wengi na wanashangaa. Hapo nyuma kuna mtu ambaye anarekodi kutumia simu yake yenye ni nyeusi.

Mama huyu ako hospitalini ameshazaa mtoto wake mdogo sana. Amemfunika na leso nyeupe yote. Amevaa vazi la hospitali na bado hajatoka.

Watu hawa wanasaidiwa kupita mto ambayo imejaa sana na kuna matope. Mvua inanyesha eneo hili na watu wamevaa viatu yenye inaonyesha hivo. Kuna mwenye ashapita na amesimama.

Ajali imefanyika hapa, watu wengi wamekuja kutazama kile ambacho kimefanyika. Gari moja imevunjika kabisa na ingine yenye inabeba petroli iko hapo kando.

Dawa hizi zimewekwa kwenye mikebe yenye ni nyeupe nne. Moja imefunguliwa na zingine tatu hazijafunguliwa. Mbele, wameeka karatasi ya jinsi ya kuitumia juu yao.

Daktari huyo ambaye amevaa nguo zake tu za kawaida za nyumbani, anamhudumia mtoto ambaye amebebwa na muislamu mwenye ni mweupe. Nyuma yao kuna meza yenye iko na vitu vya hospitali.

Kuna daktari wawili hapa. Mmoja mwenye ni mzee anamhudumia mtoto na amevaa vazi rasmi ya kazi. Mwingine amesimama, akitazama kile ambacho kinaendelea hapa.

Mtoto huyo mdogo, amefunikwa, na kitambaa nyeupe yenye madoido na akuna nywele zenye zimemea kichwani. Daktari huyo anamwangalia kwa makini na wako hospitalini.

Watu hawa wanafunzwa njia za kukinga maugonjwa mengi. Wamevaa barakoa wote kwenye mdomo na kufunika pia pua. Nyuma yao kuna nyumba ambayo imejengwa. Wengine wamekaa kwenye viti.

Daktari ni mmoja hapa na bado ni kijana mdogo. Amevaa barakoa mdomoni ili kuzuia harufu mbaya. Kwenye mkono akona saa. Amevaa vazi nyeupe na anatibu mgonjwa kwenye mdomo.

Kwenye hili nyumba ni ya mganga mwenye anapea watu dawa ya kujitibu na kutoa shida kwenye kijiji. Zingine amezifunga na kuweka kwenye mikebe.

Daktari ni mmoja hapa, yeye ni msichana ,wako kwenye hospitali kubwa na kuna vitu vya kazi ambazo ziko hapo kando ,kuna kitanda na Kuna ata kiti ya kukalia, anataka kuhudumia huyu mtoto mwenye ameketi .

Daktari huyo anadungwa mtoto mwenye analia sana sindano. Amefunga leso kwenye kichwa na kando yao kuna meza na mlango ya kupita.

Madaktari wamejitokelezea hapa kwa wingi sana. Wanafunza wanavijiji jinsi ya kujihadharisha na magonjwa ambayo zinasambaratika. Hapo nyuma kuna nyumba ambayo imejengwa ghorofa.

Mama huyu anatumia dawa ili kuzima moto ambayo inasambaratika kila mahali. Nyuma yake kuna barabara ambayo imetengenezwa.

Daktari huyu wa wanyama anauza maziwa. Anaitengeneza kwa kutumia hizo mashini ambazo ziko hapo. Amevaa nguo zake za kazi na kufunika mdomo na pua kutumia barakoa.

Watu hawa wamefurahi sana. Wamekuja kuongeleshwa na madaktari kwenye wanatoka. Wamevaa vazi ya juu imeandikwa hiyo kituo na chini kuna mikoba nyekundu.

Huyu ni mganga na anafanya kazi yake. Ameweka dawa tofauti tofauti na pia kuna rununu yenye ni nyeusi hapo chini. Zinatumika kwa njia tofuati tofauti na kutibu pia magonjwa yenye ni mengi.

Watu hawa wanatembea kwa maji wakienda makwao. Mvua imenyesha kabisa. Hili linawezafanya wakue wagonjwa kwa sababu maji haya ni machafu.

Daktari hawa ni watatu. Wote wamevaa nguo rasmi ya kufanya kazi, wako hospitalini. Wanahudumia mgonjwa ambayo ako mbele yao.

Daktari huyo mwenye hajasonga nywele ni wa upendo sana. Anahudumia mtoto mdogo huyo kwa kumdunga na sindano mkononi mamake akimtazama. Kwenye meza kuna dawa na vitu ambazo zinatakikana.

Mganga huyu ameketi chini. Ako na mayai mbili kwenye shughuli yake na dawa pia ameeka nusu kwa chupa na zingine kwenye sinia. Ameeka kitambaa nyekundu pia chini.

Watu hawa wako kwenye hakuna maji hata kidogo na pia mvua hainyeshi. Wamekuja na vifaa vyao, kibuyu yenye ni nyeupe na zingine pia sio hiyo rangi kuchota maji. Wamevaa vazi tofauti tofauti na kuna nyumba za matope kando.

Hapa ni hosiptalini na kuna dawa ambazo zimewekwa kwenye meza, zote zinafanana na zimewekwa kwenye chupa ndogo ya glesi na kufunikwa. Inatumika kutibu magonjwa ya kufura mwilini.

Kwenye hospitali hii wanatibu meno peke yake. Kuna maandiko ambayo imeandikwa hapo mbele, na kuna runinga yenye mtu anaangalia kipindi inayoendelea.

Madaktari wako wengi hapa na wanatibu wagonjwa. Mmoja mwenye amenenepa ni mumama na amefunga kichwa, anamdunga mama mwenye ni mweupe mwenye amekaa chini sindano.

Watoto hawa watatu, mmoja ni msichana wawili ni vijana wamekuja kuchota maji chafu kwenye mtaro. Hapo ndani kuna takataka na wanaweza pata ugonjwa mbaya sana.

Kuna dawa mingi zenye zinapatikana hapa. Moja imewekwa kwenye chupa kubwa na imefungwa kabisa na kifuniko nyeupe. Hapo nyuma kuna zenye zimewekwa kwa kasuku yenye wanatumia kwa kazi tofauti.

Mtoto mdogo ambaye amesimama anawekewa dawa kwenye mdomo na daktari mmoja mwenye amevaa nguo ya nyumbani na amevaa kofia. Kando yake kuna mama mwenye amebeba mtoto mchanga mno.

Dawa hizi ni mingi. Kuna zenye zimetumika na bado pia. Zimewekwa kwenye kibuyu na kwa karatasi. Anaweza zitumia kufanya na kutibu maugonjwa tofauti.

Hizi ni dawa ambazo zimesiagwa na zina rangi tofauti tofauti. Ingine imewekwa kwenye kasuku yenye imefunikwa nyeupe na kuna mtu amezibeba kwa mkono. Zote ni tofauti na zinatumika kwa njia yenye haifanani.

Mkubwa huyu kwa jina Anyang' Nyong'o amevaa suti kutoka ju hadi chini na miwani kwa macho. Amekua kutazama wagonjwa hospitalini. Kuna mtoto mwenye amelala kwa kitanda akiangalia juu.

Daktari huyu, amebeba mtoto mdogo mwenye amezaliwa kwenye mikono yake. Amemfunika na leso, anamtazama akifurahia sana. Amesonga nywele na kuvaa nguo yake.

Mama huyu ambaye amenyoa nywele yake vizuri na amevaa sketi yenye ni nyeusi ,ameinama akichota maji kwenye kibuyu yake moja kwenye mfereji yenye Iko na kifuli .

Mtoto huyo mchanga kabisa ,amewekwa kwenye kitanda hospitalini na anaangaliwa na daktari mwenye ni mumama na amepaka rangi mdomoni na kutengeneza nywele yake vizuri kabisa.

Mganga huyu anafanya kazi yake kwenye hili nyumba. Amepanga vifaa vyake hapa vyenye anahitaji kutibu watu. Ameweka dawa hizo kwenye chupa.

Daktari huyu anadunga sindano na kutoa dawa kwenye chupa ndogo nyeupe yenye kifuniko. Amepaka kucha vizuri yenye ni nyekundu. Amevaa barakoa mdomoni.

Watoto hawa wamechafua mikono yao, na imefanya matope na wanaziosha kwa kutumia maji na sabuni wanatuonyesha wakicheka na wamefurahi sana wote wametoa meno nje na kuvaa vazi zenye hazifanani.

Daktari huyu mmoja ameweka barakoa mdomoni na amechana nywele ikienda nyuma. Anamdunga mtoto mdogo mvulana mwenye amebebwa na mamake sindano. Nyuma yao kuna mlango yenye imetengenezwa.

Mgonjwa huyo ameketi akiangalia juu na kupanua mdomo ashatolewa meno ambayo ilikuwa inamuuma sana. Daktari huyo anaiangalia na kwenye mkono kuna damu kwa pamba. Wote wako hospitalini.

Wanafunzi hawa wako darasani ,ni wengi sana na wengine hadi wamekaa nyuma. Mwalimu huyo anangoja mmoja wao awaelezee jinsi ya kufanya kitu. Kuna ukuta ambayo imeandikwa.

Daktari huyu msichana ambaye ni mdogo, amevaa barakoa kufunika mapua yake na mdomo. Amenyoa nywele na hajasonga. Amevaa vazi lake la kazi na anafanya kazi yake kwa makini sana.

Daktari huyu anapenda kazi yake. Anachungulia kitu kwa mkono yenye amebeba juu na ametengeneza nywele. Nyuma yake kuna mtoto ambaye amelala na mbele yake pia kuna kitanda.

Watu hawa watano wamekuja kuchota maji. Wako na shida ya ukame. Wamevaa vazi lao la ukoo na nyuma yao kuna mchanga kumaanisha kuna mvua.

Kwenye hili soko wanauza maji na pia hapo kando wanapeana watu huduma za Mpesa. Kuna watu wawili mama na kijana wamekuja kuchota maji. Wako na mitungi yao tofauti.

Daktari huyo, anadunga mtoto sindano na aneshikilia pamba nyeupe mkononi. Mamake anamwangalia kwa wasiwasi pia wenye wameketi karibu na yeye. Nyuma yake pia kuna madaktari wengine.

Kuna dawa mingi hapa hospitalini. Zimewekwa kwa meza zingine zikisimama na zingine zimelalishwa. Inatumika kutibu magonjwa tofauti.

Daktari huyu mmama mwenye ni mweupe, anaelezea mgonjwa wake jinsi atakavyotumia dawa zenye atampea. Mbele yao kuna mashine kubwa yenye watu hutumiwa kusaidiwa hospitalini.

Mkulima huyu amevaa vazi lake la shamba. Amefunika kichwa yake hadi kwenye miguu. Amebeba dawa kwenye mgongo yake na anamwagia mimea.

Daktari huyu amevaa glovu nyeupe kwenye mkono zake zote na ameshikilia mkono ya mgonjwa ambayo umefura kabisa. Ako na maumivu sana.

Daktari huyu anaeleza mama yake shida yenye mtoto wake ako nayo. Amenyoa nywele wala hajasonga. Amekaa kwenye kiti yenye imetandikwa kitambaa.

Kuna ajali ambayo imefanyika kwenye hili soko. Kuna kibanda moja ambayo inachomeka na gari lingine ya petroli zimeanguka hapo kando. Watu wamekuja kushuhudia na kuna wenye wanarekodi kutumia simu.

Madaktari hawa wawili wanahudumia mgonjwa mmoja mwenye ako na mguu tupu, amelala akiangalia juu. Anaangalia kile ambacho ni mbaya na mdomo yake. Kuna vifaa vya kazi ambavyo ziko kwa meza.

Hapa ni hospitalini. Daktari huyo ni mbaba na amevaa saa nyeusi mkononi. Mwenye anatibiwa ni mmama . Hapo kando juu ya meza kuna nguo ambayo inatumika kupanguza vitu tofauti.

Daktari huyu mwenye amevaa vazi nyeupe, anatazama macho ya mgonjwa kwenye mashine hiyo. Wote wameeka mikono zao kwenye meza. Kando yao kuna kabati ambayo wanatumia kueka bidhaa za hospitalini.

Daktari huyo amemlalisha mgonjwa wake kwenye kitanda yenye ina leso na anamulika mdomo akiangalia kwenye shida iko na mashini yake.

Kwenye hili duka wanauza vitu tofauti tofauti na sanasana za dawa. Kuna zenye zimewekwa kwa ndoo kubwa na ndogo. Kuna picha pia ya maridadi hapa.

Daktari huyu anaeleza mgonjwa wake jinsi atakavyotumia dawa kuwekea mtoto mwenye ni mgonjwa. Anatumia mkono yake na amebeba kalamu mkononi. Amevaa barakoa mdomoni na miwani machoni.

Mgonjwa huyo ako hospitalini na anafunzwa jinsi atakavyotumia vifaa hizo kutembea. Wote wamefurahia wakimwona akiendelea na wanacheka.

Hawa ni madaktari wawili. Mmoja amevaa miwani machoni. Mwengine amebeba kalamu kwenye mkono wake na wanatumia kuhudumia mgonjwa. Wote wamevaa barakoa na nguo rasmi ya kazi.

Daktari mmoja ambaye amevaa vizuri na kuvaa barakoa mdomoni na kufunika mapua yake anadungilia mtoto mdogo mwenye ni mweupe sindano kwenye mguu yake.

Hapa kuna daktari ambayo anamhudumia mgonjwa mwenye amelala kwenye kitanda na anaangalia juu. Ameeka barakoa mdomoni na anashughulikia tu meno hapa.

Daktari huyu mvulana amesimama na kuvaa vazi lake la kazi. Amembeba mguu mmoja ya mama huyu, ambayo imeumia. Ameangalia juu akilala. Hapo nyuma kuna kabati lenye mipako ya rangi nyeupe.

Mtu huyu ameeka sabuni pamoja na maji kwenye mikono yake akisafisha. Anasugua kabisa na inatoa povu. Ni kama ametoka kujisaidia.

Madaktari hawa ni watatu kwa jumla wawili wanahudumia mgonjwa mwenye amelaswa akiangalia juu wote wamevaa vazi ya kazi wawili ni wasichana na mmoja ni mbaba mwenye ameketi

Hawa watu wako watano, mmoja ni mbaba na wanne ni wamama. Wamekuja kuchoma takataka ambayo ilimwagwa kando ya barabara.

Watu wote hawa, wanaangalia mtoto huyu akidungwa sindano, na daktari mwenye, amevaa barakoa. Kuna baba fulani ambaye amevaa koti na kofia, nyeupe. Na kando pia kuna mwenye amesimama.

Daktari huyu mama mwenye amekomaa anamdunga mgonjwa sindano kwa mkono akiinama. Nyuma yao kuna watu ambao wanashughulika na shughuli zao na pia kuna kitabu ambayo imewekwa kwa ukuta.

Daktari huyu mmoja mwenye ni mmama ameweka glovu nyeupe mkononi na pia hakufunga saa. Amepanua mdomo wa mgonjwa huyu mwenye anaangalia juu na kutazama kilicho mbaya na meno yake.

Daktari huyu anaangalia dawa yenye iko kwa chupa nyeupe na sindano ambayo anaitumia kuichota yenye anataka. Amevaa miwani machoni na ameweka barakoa mdomoni na kuna watu pia hapo nyuma wenye wamepanga foleni.

Hapa ni hospitalini, kuna dawa mingi ambazo zimewekwa juu ya meza pamoja na sindano. Kuna zenye ziko kwa plastiki na zingine ziko kwenye glesi. Wametandika kitambaa hapo pia.

Chombo hiki kinatumiwa na watu kuosha mikono ili wasipate magonjwa tofauti. Hapo kando kuna sabuni yenye unaweka kwanza kabla uweke maji.

Daktari huyu anadunga huyu mama mwenye ni mgonjwa sindano mkononi. Wote wako na saa yenye wamefunga. Kando yake kuna mwenzake ambayo amesimama.

Watu hawa wako kwenye kituo cha hospitalini. Kuna maafisa wa tatu wa polisi wenye wamevaa nguo rasmi ya kazi na watu wa afya apo kando.

Hapa ni hospitalini, kuna madaktari wawili na mgonjwa mmoja mwenye amelala kwenye kitanda akiangalia juu na anatibiwa na mmoja wao. Kuna kitu ambayo inafinywa hapo yenye inasaidia mtu kutibiwa.

Wanafunzi hawa wote wako darasani na wanafunzwa na daktari mambo na afya ,kwenye ukuta wameweka pia maandiko hayo.

Daktari huyu amesimama na ako hospitalini. Amefunika kichwa na mdomo na pua . Kwenye meza kuna dawa na chupa mbili za maji. Kwenye ukuta wameweka maandiko.

Daktari huyo mumama mwenye ni mnene amevaa barakoa na nywele yake haijamea nyingi sana. Kwenye meza kuna vitabu ambazo anatumia. Mbele yake kuna mgonjwa ambaye anamsikiliza kwa makini.

Kuna tenki ya maji yenye imepakwa rangi nyeupe. Imetengenezwa na mabati na imekwa juu kabisa. Kuna watu watatu. Wawili wamevaa nguo zenye zinafanana. Hapo kando kuna mti.